Mwanadada anaonekana yupo mezani akiwa katika kiti chake cha kahawia. Mwanadada mwenyewe amevalia koti nyeupe na yeye mwenyewe ameweza kuvalia miwani. Mbele yake kuna tarakilishi ambayo ipo mbele yake kwa ajili ya kuweza kupata huenda ipo kazini ama ipo katika masomo yake.

Mwanafunzi anaonekana akiwa na kipakatalishi mkononi ipo juu ya meza, amevalia shati ya buluu na anaonekana kwamba anapata elimu kwa njia ya dijitali, kwa njia ya mtandao. Pia maeneo ya pale nyuma kuna pazia inayoonekana ikiwa pale, ameketi kwenye kochi.

Tarakilishi ya mkononi, ya kupakata ambayo ipo mezani, kuna yule anaonekana kwamba anatumia tarakilishi hio kwa ajili ya kuweza kupata elimu yake, tarakilishi hii inamwezesha mwanafunzi au mtumiaji, kwa ajili ya kuweza kupata elimu kwa njia ya dijitali kwa urahisi hata zaidi.

Mwanaume anaonekana akiwa amevalia kifaa cha kuweza kuongeza sauti kwenye skio lake huku akiwa anaskiliza kwa makini zaidi huenda ni mafunzo anapata kupitia njia ya mtandao. Njia hii ya mafunzo inamwezesha mwanafunzi kuweza kupata elimu iwapo ata kama hayuko darasani. Na anatumia tarakilishi yake kupakata ambayo ameiweka mbele kwenye meza yake.

Mwanadada huyu akiwa ameachilia nywele yake na huku ana umakini sana anapofanya mambo yake kupitia njia ya tarakilishi. Kwenye meza, kuna kikombe cha chai huenda kuna chai mezani na pia kuna kifaa cha kuweza kusikilizia mziki kipo mezani, nyuma yake kuna maktaba ambayo ameweza kuweka vitabu na vitabu vimeweza kupangwa vizuri kwa njia utaratibu

Mwanaume akiwa na mwanamke pia wako katika eneo hili, wakiwa wamebeba vikombe vyao mkononi. Wanajaribu kudurusu huenda katika kupitia mtandao. Mwanaume anaandika mambo makuu kwenye kitabu chake kidogo. Mezani pia kuna simu ambayo iko mezani. Yule mwanadada pia ameweza kubeba tarakilishi yake, akipitia jambo fulani katika kompyuta yake.

Wanafunzi huenda wanafanya utafiti fulani kwa njia ya mtandao kwasababu kuna tarakilishi ambayo ipo mezani na inawasaidia kwa ajili ya kuweza kufanya utafiti kwa njia nzuri. Ni wanafunzi wa jamii tofauti tofauti, kuna jamii ya kizungu na ata jamii ya kiafrika, na ni maabara ambayo utafiti hufanyika kwasababu kuna kompyuta nyingi ambazo ziko katika eneo hili.

Mwanadada anaonekana yupo afisini na amevalia sweta nyeupe na amekalia kiti cheusi. Kwenye meza kuna tarakilishi ya kupakata na kwenye meza hio pia kuna faili ambayo anaonekana kama amekuwa akiandika. Kalamu ipo kwenye karatasi ambayo amekuwa akinakili mambo makuu na upande wake wa kushoto kuna picha kadhaa ambazo ziko mezani.

Wanafunzi wanaonekana wakiwa wanadurusu masomo yao hasa kupitia njia ya mtandaono. Kuna tarakilishi ambazo zipo mezani ishara kwamba wanapata elimu yao kupita njia hiyo na ni mwanadada na pia wa kiume pia wapo katika eneo hili vikombe vipo mezani pia.

Mwanafunzi mchanga mwenye umri usiozidi kama miaka mitano, yupo na kalamu mkononi anajaribu kupitia vitabu vyake akidurusu vitabu. Juu ya meza kuna tarakilishi ndogo nyeusi ambayo ipo mbele yake na upande huu mwingine pembeni kuna vitabu ambavyo vimeweza kupangwa vizuri katika sehemu ya meza.

Mwanamme mwenye umri wa makamo wa anaonekana akiwa kalamu yake na tarakilishi yake ya kuwakata kwenye meza, anapokea elimu yake kuwa ishara kwamba anachukua mambo makuu akiandika chini kwa kitabu chake ambacho kipo mbele yake. Upande wake mwingine kuna vitabu ambavyo vimeweza kuwekwa pale kuonyesha kwamba iko tayari kwa ajili ya kuweza kupokea yale ambayo amekusudiwa kupitia tarakilishi yake.

Ni tarakilishi iliyo mbele ya mwanaume huyu inayoonyesha kwamba anapata elimu kwa njia ya mtandao. Ni njia moja ya kuweza kupata elimu kwa njia ya kisasa na pale mbele kuna maua ambayo yameweza kuwekwa juu ya meza hii karibu na tarakilishi hii ya kupakata.

Mwanaume wa asilia ya kizungu, yupo amevalia shati nyeupe na ameketi kwenye meza. Mbele yake ameweza kutazama moja kwa moja mbele, ambapo katika mazingira haya huenda ni mazingira ya ofisini na kwenye meza pia pana kikombe cha chai na simu yake ameweza kuitunza juu ya meza.

Mwanaume anaonekana akiwa ameketi karibu na meza ama ameketi kwenye kiti karibu na meza akiwa amevalia miwani, mwanaume huyu amevalia shati nyeusi akiwa na tishati nyeupe ndani ako na tarakilishi mkononi mwake, mpakato iko mezani, upande wake wa kulia kuna dirisha ambayo iko wazi kwa aajili ya kuleta mwanga katika eneo hili.

Wanafunzi wanaonekana wapo darasani, wakipata elimu au masomo yao kupitia njia ya tarakilishi. Mwanafunzi mmoja upande huo mwingine anaonekana kwamba yupo tayari kuweza kupokea ,kwa makini sana na kupokea elimu kutoka katika tarakilishi. Wapo wanafunzi kadhaa ambao wanaweza kuketi hapa na wakipata mwelekezo kutoka kwa mwalimu wao, wanaonekana kwa upande ule mwingine wa mwisho.

Tarakilishi ya mkononi yakuweza kupakata ipo kwenye dawati, tarakilishi hili linamwezesha mwanafunzi kuweza kupata elimu, kwa njia tofauti tofauti, kwa kutumia njia ya dijitali, mbele yake imeweza kuashiria saa mambo ambayo yanaweza kapatikana kutumia tarakilishi hili, kunaoneka kuwa na mawasiliano, kuweza kupata masomo na mambo mengine ambayo huenda yaka, mwezesha mwanafunzi kupata elimu, zaidi.

Mwanadada yupo mezani kudurusu vitabu vyake akitumia tarakirishi na kuwa anapata elimu yake kwa kupitia njia ya mtandao. Mbembeni pale pana vitabu aina tofauti tofauti na kalamu ipomezani akijaribu kudurusu vitabu.

Ni tarakilishi ipo mezani na kwenye meza hii, tunamwona mwanamume fulani mbaye anajaribu kutoa elimu yake kuipitia kwa njia ya mtandao na katika jumba hili, kwa mbele pale pana dirisha ambayo ipo wazi kwa ajili ya kuweza kuleta mwanga kutoka sehemu ya nje kuingia sehemu ya ndani ya nyumba.

Mwanadada akiwa amevalia kifaa cha kuweza kusikiliza madali muziki ama masomo yake kwenye masikio, anadhurushu vitabu akiwa na talakilishi yake kwenye meza, ameiweka juu ya meza, akiwa upande huu mwingine ana vitabu ananakili akiwaameshika kalamu kuweza kuandika mambo makuu huenda ambayo anayapata kupitia masomo yake ya intaneti.

Huyu mwanadada anaonekana akiwa nayo uso wa tabasamu akiwa amevalia saa mkononi na ni kama yupo ofisni. Kwenye meza yake kuna tarakilishi ya mpakato ambayo ipo kwenye meza. Mbele ya kompyuta yake ama tarakilishi yake kuna kikombe ambacho ni cheupe kipo mbele yake. Kuna maua ambayo ipo mezani pia na kuna mwenzake ambaye yuko maeneo ya mbali pale ambaye haonekani vizuri.

Kijana ambaye amevalia kifaa masikioni kwa ajili ya kuweza kusikiliza kinachoendelea kupitia njia ya mtandao, ameweza kuweka tarakilishi mbele yake akipata elimu. Nyuma yake kuna maktaba ndogo ambayo imeweza kutunza vitabu vichache kwaajili ya kuweza kudurusu.

Mzazi au mwalimu anajaribu kumfundisha mtoto wake jinsi ya kuweza kuandika au kusoma, kuna taa ya kuweza kusoma ambayo inawezesha kusoma muda wa usiku. Nyuma kuna taa ambazo zinaweza kupita kwa ukuta pale kuna maridadi ambayo yapo kwenye ukuta. Mezani kuna vitabu kadhaa ambazo zimeweza kuwekwa kwa ajili ya kusoma pia maua yapo mezani.

Mwanadada anaonekana akiwa katika ofisi yake. Anapata elimu kwa njia ya digitali Kwa kupitia mtandao. Ana tarakilishi yake ya kupakata. Amevalia nguo nyekundu, alafu mbele yake kuna kioo ambayo imewekwa kwa ajili ya kuweza kuzuia upande hio na upande ule mwingine.

Tarakilishi, mtumiaji anaonekana yupo darasani. Anasoma kupitia njia ya mtandao. Amefungua maeneo kadha wa kadha inavyoonekana kwenye skrini yake , kwa ajili ya kuweza kupata elimu kupitia njia ya mtandao.

Ni darasani, wapo tayari kwa ajili ya kuweza kupata elimu kupitia njia ya mtandao, kuna wanawake wawili na wanaume wawili wanatumia wanaangalia kwenye, tarakilishi hii ya, kupakata, mezani kuna, vitabu vidogo, karatasi kwa ajili ya kuweza kuandika mambo makuu, na pia kuna simu ambayo ipo mezani, na wamebeba kalamu mmoja amebeba kalamu kwa ajili ya kuweza kuandika.

Mwanadada huyu anaonekana akiwa mezani. Yupo maeneo yake ya nyumbani, anaendelea na huenda ni masomo kupitia njia ya mtandao. Yuko na kifaa chake cha tarakilishi ya kupakata. Ameweza kunyanyua mkono ishara ya kwamba angependa kutoa maelezo ama huenda anamsalimia yule ambaye yupo kwenye tarakilishi yake hiyo.

Hii ni eneo la shule, ambapo kuna watu wanafunzi wapo pale, wanaonekana kama wanafunzi. Wanajaribu kupitia kudurusu masomo yao kwa njia ya digitali ,wakitumia tarakilishi ndogo ya kuweza kupakata. Na wanaonekana kwamba kuna wengine ambao ni mbele pale wameweza kuketi kwa njia ambayo ya utaratibu na ustaarabu . Hapo katika ile harakati ya kuweza kufanya utafiti fulani katika njia ya mtandao.

Kompyuta ndogo ya mkononi ambayo inaashiria maktaba ya vitabu kadha wa kadha. Inaashiria utayari wa kuweza kupata somo kupitia njia ya mtandao. Vitabu vimepangwa katika safu hii ambayo imeonyeshwa katika kompyuta kwa ndani baada ya kuweza kufunguliwa.

Mwanadada yuko chumbani. Kuna Kikokoto kipo mezani. Kuna kikombe cha chai, kuna kitabu, ipo na alamu, tarakilishi cha kupakata kipo mezani. Anajaribu kupitia huenda ni elimu fulani anapata kupitia njia ya mtandao.

Mwanadada wa asili ya kihindi amevalia vifaa vya masikioni kwa ajili ya kusikia kile ambacho kinazungumziwa na yupo kwenye mawasiliano na mtu mwingine kupitia njia ya dijitali kupitia kompyuta na yupo na vitabu mezani, anajaribu kutoa maelezo, ameketi kwenye nyumba, na kalamu pembeni, kuna simu mbele yake.

Mwalimu, anajaribu kutoa elimu kupitia njia ya mtandao ,amebeba mkononi kompyuta ya mkono, mkononi na anajaribu kufunza somo la hesabati kupitia mtandao

Wanadada wawili wanaonekana wamezewa kuketi wakidurusu huenda masomo yao kwa kupitia njia ya dijitali, wameweza kushikilia tarakilishi ya kupakata kwenye mikono yao, na mwanafunzi mmoja ameweza kuvalia suruali aina ya jeans na mwingine pia pembeni pale ana begi yake ameweza kuiweka pembeni pale na kwenye hapa pia panaonekana kuna na kioo kwenye kando yake katika barabara hii.

Ni mwanaume ameweza kuketi, mkononi ameweza kubeba kifaa chake cha mkononi, kwa ajili ya, kuweza kupata elimu, kwa njia ya mtandao. Yupo tayari kwa ajili ya kuweza, kupata elimu ya kwa sababu ameweza kuiwasha tayari, maana ishara ya kwamba, yuko tayari kwa ajili ya kuweza kupata, mafundisho.

Mwanadada ameketi, yupo kwenye tarakilishi yake, ako na vitabu ambavyo vipo mezani, machapisho kadhaa ambayo yapo mezani, kuna maji ambayo ipo pembeni, anajaribu kupata elimu kupitia njia ya mtandao huku ameketi maeneo ambayo yenye umaridadi wake. Nyuma yake kuna dirisha ambayo inaonyesha wazi uliopo inje.

Ni eneo ambalo wameweza kusanyika wanafunzi huenda kwa aji, kwa ajili ya kuweza kupata elimu ya kidijitali. Kwenye meza yao kila meza pana tarakilishi. Kuna tarakilishi ambazo zimeweza kuwashwa tayari, kuna zingine ambazo hazijaweza kuwashwa. Kuna wale ambao wameweza kunyanyua mkono tayari.

Elimu inayopatikana kupitia njia ya mtandao. Kuna mwalimu ambaye yu anaonekana kwa tarakilishi aya kijana huyu na wanatumia njia ya mtandao. Tarakilishi yake iko juu ya meza na yule aliye katika mtandao ndani anaonekana ni mwanadada, ambaye anawasilisha ujumbe wake kwelekea mwanafunzi huyu aliye huku nje.

Eneo la shule ambapo ni darasani. Kuna madawati ambayo yanayoonekana pale ya rangi ya buluu. Madawati haya yameweza kupangwa vizuri. Sakafu ya darasa ni Safi. Rangi imeweza kupakwa vizuri kwenye kuta za darasa hili na halina wanafunzi.

Eneo la shule ambapo ni kwenye bweni kunaonekana kuna kitanda ambacho kimeweza kuwekwa pale na kitanda hiki kimeweza kuzandikwa vizuri, godoro kiko pale, simu ya kando kuna viti vyeusi ambavyo vinaonekana kwa ndani kwa sehemu ya ndani ya chumba hiki na kuna sehemu ambayo mwanafunzi anaweza akaketi kuaga faragha yake kuweza kudhurusu vitabu vyake, huku kwa juu kuna kabati ambayo imeweza kutunzwa pale, kwamba mtu anaweza akaweka vifaa vyake ama kuweza kuweka nguo zake.

Hapa pana kochi ambayo ina rangi ya kawia. Na mbele pale pia pana meza fulani ambayo imeweza kuwekwa hapa kwa ajili ya kuweza kutumika. Halafu karibu na dirisha pale pia pana viti na meza kwa ajili ya mwanafunzi kuweza kusoma iwapo ataweza kuwa na nafasi ya kuweza kusoma. Nyumba yenyewe imeweza kupakwa rangi ambayo imeweza kupendeza, halafu pia dari yake ina rangi nyeupe.

Hapa ni darasani amabapo watu wameweza kuketi katika huenda ni katika maabara, maabara hii ni maabara ya la tarakilishi ama kompyuta, na inawezakuwa tarakilishi hizi zimeweza kuwekwa mezani mzunguko wa kueweza kuzunguka. Wanafunzi wako katika eneo hi ni wanafunzi wa jamii tofauti tofauti kuna wa nia ya kizungu, huenda wengine pia ni wa kiafrika, kini wako tayari kuweza kupata masomo yao.

Eneo la shule. Eneo hilo la shule kuna madawati ambayo yapo maeneo haya na pia kuna viti na mbele pale pia kuna dawati ambalo huenda ni yule ambaye anaelekeza ama mwalimu. Kwa nyuma ya dawati hilo kuna ubao ambao unatumika kuelekeza wanafunzi hawa. Chati pia ioo upande wa kulia kwenye ukuta, ukuta huu umeweza kupakwa rangi nyeupe maridadi.

Hapa ni darasani. Panaonekana dawati na pia kuna viti kwa ajili ya wanafunzi kukaa na kuweza kudurusu vitabu vyao. Viti na dawati vimeweza kupangwa vizuri katika darasa hii, darasa lenyewe pia limeweza kupakwa rangi kwenye kuta zake huku maeneo ya pembeni pia pana dirisha inayopitisha mwanga kuingia katika darasa ile.

Ni darasani ambapo madawati yanaonekana. Ni darasa ambalo watoto wachanga ndio wanasomea katika eneo hili kutokana na viti ambavyo vimeweza kuwekwa eneo hili. Viti vyenyewe ni vya aina tofauti tofauti, rangi tofauti. Kuna ya rangi nyeupe, kuna ya rangi ya kijani, kuna ya rangi ya nyekundu. Pia kuna meza ambao wanafunzi hawa wanatumia kwa ajili ya kuweza kusoma.

Ni eneo la shule, vitanda vinaonekana vikiwa ishara ya kuonyesha ni sehemu ya bweni. Na katika vitanda hivi ni vitanda ambavyo ni ya ghorofa ambapo vitanda vingine vimeweza kutandikwa godoro na magodoro yake mengine yameweza kuwekwa vitambaa vyeupe ,ingine imeweza kuwekwa blanketi tu na nyingine kwa mbele inaonekana ikiwa na godoro ya kijani.

Eneo la shule, ni eneo la bweni kuna vitanda vinaashiria kuwa ni eneo la bweni. Katika bweni hii ,vitanda vimeweza kuwekwa katika njia imeweza kupangwa vizuri. Vitanda vyenyewe ni vya ghorofa moja na katika vitanda hivi godoro imeweza kuwekwa vizuri ikiweza kutandikwa vizuri, blanketi pia zimeweza kuwekwa juu ya magodoro haya.

Hawa ni wanafunzi wale wanayo somea udaktari nayo kuwa wauguzi, upo katika masomo yao hasa eneo ya hospitali, wako hapo katika kwa hali ya kuonyesha jinsi ambapo wanaoweza tunza mgonjwa, ambaye amelaswa katika kitanda ya wagonjwa jinsi anaeza kumhudhumia kwa njia mzuri.

Hapa ni eneo la shule ambapo ni sehemu ya maktaba, kuna vitabu ambavyo vimeweza kupangwa vizuri, kwa ajili ya kuweza kumwezesha mwanafunzi ama yule yeyote, ambaye angeweza kupata kutaka kupata ellimu, na kufanya utafiti, rahisi kwake kuweza kupokea vitabu, pia mwanadada anaonekana kuwa akiwa na kitabu kimoja ishara ya kwamba yupo tayari kwa ajili ya kuweza kufanya utafiti wake, kupitia kitabu ambacho amekishika mkononi.

Eneo la shule vitanda vimeweza kuonyeshwa ikitoa ishara kwamba ni eneo la bweni. Kuna magodoro ambayo yameweza kutandikwa vizuri kwa njia nzuri na magodoro yana rangi tofauti tofauti. Pia katika juu ya magodoro hayo kuna vitanda ambavyo vina blanketi juu. Kuna dirisha ambayo inaonekana kwa mbele pale ambayo inayotoa mwanga kuingia katika bweni hii.

Ni eneo la shule ambapo jengo hili kuna sehemu ya kulala, ambapo kuna godoro limeweza kuwekwa chini na limeza kutandazwa vizuri. kwenye ukuta kuna rangi tofauti tofauti ambazo zimeweza kupakwa kwenye ukuta hizi, rangi mbili. Pia kwenye dirisha kuna pazia ambayo imeweza kufunika dirisha hiyo kwa ajili ya kutowezesha mwangaza kuingia kwa ndani.

Basi la shule, liko katika eneo la shule na basi hili lina rangi ya manjano. Rangi ambayo imeweza kusudiwa kuwa ile ya basi zote za shule. Na kwa mbele imeweza kuwekwa maua, ishara ya kwamba huenda limeenda kwenye sherehe flani, huenda ni mpya. Alafu pia, kuna kwa nyuma ya basi hili kuna magari kadhaa. Kuna magari nyeusi ambayo ipo nyuma ya basi hili.

Eneo la ukumbi ambapo viti vimeweza kupangwa vizuri na viti vyenyewe ni viti vya rangi nyekundu na viti hivi vimeweza kupangwa kutoka mbele hadi nyuma. Ukumbi huu hauna watu, hawajaweza kufika katika eneo hili.

Huenda hili ni eneo la shule ambapo ni sehemu ambao wanafunzi wanajipushisha ama wanalala ishara ya kuonyesha hivyo ni kwamba kuna godoro ambalo lipo hapa kuweza kutandikwa vizuri, pia kuna jokofu ambalo liko eneo hili na pia kuna taa ambayo lipo juu ya meza ya kusomea. Imeweza kupangwa rangi vizuri ukuta wake, ukuta umeweza kupakwa rangi nyeupe.

Ni mashindano ya wale wanaopiga mbizi au wale wanaotaka kuogelea na kuna wale ambao wapo nyuma yao kwa maana kuwa wao ndio waelekezi wameweza kuvalia kofia ya buluu na T-shirt zao nyeupe. Ina maana kuwa wao ndio wako hapo kuweza kuwaelekeza hawa kujua ni nani atakuwa mshindi katika shindano hili.

Ni katika maktaba ambapo vitabu vimeweza kupangwa vizuri. Kuna vitabu vile ambavyo vimeweza kupangwa kwenye rafu na vile ambavyo vimeweza vimepangwa mezani. Vitabu hivi vimeweza kupangwa kwa njia ambayo mwanafunzi akikuja kudurusu vitabu, itakuwa ni rahisi kuja kujua ni kipi ambacho anaweza anakihitaji kwa sababu vimeweza kupangwa kwa mpangilio ambao inaweza kurahisisha mwanafunzi kujua ni silabasi ipi anaweza akaichukua ama ni somo lipi anaweza kutumia wakati huu.

Ni chumba cha wanani cha mwanafunzi ambacho kimeweza kutunzwa vizuri. Kuna makabati ambayo yako kando kando mwa kitanda hichi. Kwenye kitanda chenyewe kimeweza kutandikwa vizuri na kuwekwa godoro na imewezwa kutengenezwa kwa chuma. Kwenye ukuta kumeweza kupakwa rangi ya kijani kibichi ambacho inapendezea katika tumaia.

Ni eneo la shule ambapo hili ni nyumba kwa ajili ya mwanafunzi, Kuna kabati ambayo iko upande huo mwingine ambayo ni nyeupe na kuna kwenye safu juu vitabu ambazo zimeweza kuekwa pale. Ameweza kutenga simu yake na taa inaonekana kuwa ya ile simu yake kuweza kudurusu vitabu vyake. Televisheni inaonekana imeweza kuwekwa vizuri kwenye ukuta, pia kuna kocha nyeusi kando karibu na dirisha.

Eneo la shule kwenye maktaba. Vitabu vimeweza kupangwa kwenye safu. Vimeweza kupangwa vizuri kwenye laini yake vizuri. Kuna wanafunzi wawili wanaonekana wakidurusu vitabu vyao hapo kwenye tarakilishi yao ya kupakata. Wameiweka mezani. Mmoja amevalia nguo ya kijani mwingine amevalia nguo nyekundu.

Hili ni eneo la shule, hasa upande wa bweni. Katika bweni hili kuna vitanda kadhaa na magodoro yameweza kutandikwa vizuri. Ni vitanda vya chuma. Kuna dirisha ambayo inatoa mwangaza kuelekea kwenye bweni hii na pia kuna manguo ambayo yameweza kuning'inizwa chini ya vitanda hivi.

Eneo la shule. Ni uwanja ambao uko ndani ya shule. Ni uwanja ambao umeweza kupangwa kwa njia nzuri kuna viti vilivyoweza kupangwa pale kwa ajili ya kuweza kutazama wachezaji wanavyocheza pia kuna wachezaji pale chini ambao wanajaribu kucheza katika uwanja huu ulio kutengenezwa kwa sementi.

Hii ni jengo la shule ya, eneo la maabara, kuna tarakilishi ambao zipo kwenye dawati juu. Kuna viti kadhaa, viti vitatu vya buluu. Na kuna kiti kingine kiko pembeni pale. Kuna ubao, ubao huo ndio mara nyingi hutumika kuweza kuelekeza. Mwalimu anatumia. Alafu huko chini shule, darasa lenyewe limeweza kuwekwa vigae ikuwe chini. Inaonekana kutoka mbali.

Eneo la shule, ni bweni. Vitanda vinaonekana pale vimeweza kutandikwa vizuri licha kwamba ndiyo kuna manguo yaliyoweza kuninginizwa chini ya vitanda hivyo. Madirisha yapo wazi kwa ajili ya kuweza kuleta mwanga kwenye bweni hii.

Ni maeneo ya shule, wanafunzi wameweza kuketi katika madawati yao, ni wanafunzi wa jinsia tofauti tofauti. Kuna wengine wamesimama pale nyuma yao na ni wanafunzi wa tamaduni tofauti tofauti kutokana na rangi zao. Meza ipo pale mbele yao, meza ya kijivu.

Bweni ndogo. Kuna vitanda vya deka mbili. vitanda hivi vina lugodoro alafu kuna ndara ziko chini ya kitanda, kuna pazia upande huo mwingine.

Eneo la wanafunzi, darasani. Kuna madawati, kuna ubao, kuna saa, madirisha yapo wazi Kwa ile kuwezesha hewa Safi kuingia ndani. Na sakafu inaonekana kwamba haijawekwa vigae.

Maeneo ya shule. Mwalimu yupo jukwaani, na wanafunzi tofauti, wengi tofauti tofauti ambao wameweza kufika katika darasa hili, kwa ajiri ya kuweza kupata elimu. Kuna wa kiume, kuna wa kike, alafu mwalimu amevalia nguo ya bluu. Ubao, ubao nimweupe na kuna runinga ambayo iko mbele kusaidia.

Ni maeneo ya shule. Jengo la shule, pale kuna maktaba, kuna maabara yako pale. Kuna mwelekezi ambaye huenda ni mwalimu amevalia vazi nyeupe. Kuna wanafunzi wako pale kwenye meza, kuna viti. Kwenye meza kuna tarakilishi ambao zinatumika. Wanafunzi wako katika vikundi tofauti tofauti, na wanajaribu kudurusu vitabu vyao.

Hapa ni eneo la shule ambapo kuna madawati. Dawati zenyewe ni za rangi ya bluu. Madirisha ambayo yapo wazi ambayo hayajawekewa pazia. Ukuta ulioweza kulainishwa vizuri umepigwa rangi nyeupe.

Ni bweni. Kuna vitanda takribani sita. Vitanda hivyo ni vya ghorofa. Kuna dirisha ambayo imeweza kufunguliwa pazia. Rangi imeweza kupakwa vizuri alafu pia kuna magodoro na blanketi juu ya vitanda.

Eneo la shule, eneo la bweni. Kuna vitanda viwili ambavyo vyote ni vya ghorofa. Kuna magodoro mapya ambayo yapo juu ya vitanda hivi. Kuna dirisha ambayo ina pazia ya kijani. Jengo lenyewe limeweza kupakwa rangi. Kwa chini imeweza kupakwa rangi ya kijani.

Eneo la shule. Wanafunzi wameweza kuketi kwenye madawati yao. Juu ya meza kuna vitabu na mwanadada ambaye anaonekana akiwa anasoma kitabu chake na kuandika mambo makuu. Kuna mwanaume pia pale ambaye anaonekana anasoma kitabu chake. Pia kuna kifaa kikwaju ya kuweza kuzima moto inaweza kuonekana imewekwa kwenye ukuta wa nyumba hii.

Wanafunzi wapo darasani , wanapata wanafundishwa. Kwenye meza kuna kitabu, mwingine ameweza kueka simu yake kwenye meza, kalamu ipo mezani. Ni wanafunzi wa jinsia tofauti tofauti, wameweza kukutana kwa ajili ya kuweza kupata masomo. Na ni jengo ambalo limeweza kuwasitiri vizuri wote ambao wako humu ndani kwa ajili ya kupata elimu.

Hapa ni shuleni maeneo ya bweni kuna vitanda ambavyo vinaonekana kwa mbali, na vimeweza kutandikwa vizuri magodoro yapo juu ya kitanda. Kuna neti ambazo zimeweza kuninginia katika kila kitanda kwa ili kuweza kuzuia mbu pia sakafu imeoneka ni pasafi na mlango inaoenekana kwa mbali pale ikiwa ya bluu.

Eneo la shule, wanafunzi wapo shuleni, wapo uwanjani, wanacheza mchezo wa kandanda na wamevalia mavazi, sare, tofauti tofauti. Wamecheza, wako kwa uwanja wa katikati. Kuna mashabiki ambao wako pembeni pale wanawashabikia.

Ni mahabara ambayo yameweza yanapatikana shuleni. Eneo hili limeweza kutengwa kwa ajili ya kuweza kupata elimu kuhusihana na tarakilishi. Tarakilishi zipo nyingi zipo kadhaa zipo juu ya meza na pia zimeweza kuwashwa zinaonekana ya kwamba zimeweza kuwashwa tayari kwa ajili ya kuweza kupata mafunzo. Mbele pale kuna ubao ambao hutumika mara mingi kwa ajili ya kuweza kufundisha.

Eneo la shule ni uwanjani alafu kuna ni uwanja ambao unahusu mchezo ambao unachezwa hapa ni mchezo wa mpira wa kikapu. Eneo hili limeweza kuzingirwa vizuri na miti kuna ua ambao umweza kuwekwa pale, kuna madarasa yako kwa pale mblele ambayao mabati yanaonekana yakiwa mekundu. Na kuna kiti nyuma ya uwanja huu.

Ni eneo la maktaba, eneo la shule, ni jengo la shule, kuna vitabu ambavyo vimeweza kupangwa katika safu vimepangwa vizuri katika safu kadhaa, kuna picha ambazo zimeweza kuwekwa kwenye ukuta, na pia kuna mwanamume ama kijana amewezakuketi chini anasoma kitabu fulani kutoka katika maktaba hii.

Rais wa Kenya ameweza kutembelea shule, anazungumza na wanafunzi, wapo darasani, mwalimu pia yuko darasani kuna dawati ambazo zipo pale, na wanafunzi wapo wamevalia sare zao za shule, na darasa lenyewe linaonekana likiwa safi.

Hapa ni shuleni, eneo la shule. Ni eneo la maabara. Kuna meza kadhaa ambavyo vimeweza kuwekwa pale, na vifaa kwa ajili ya kuweza kufanya utafiti. Kuna meza ambazo zina rangi ya bluu na kuna meza ambazo zina rangi nyeupe, na makabati yake pia yako maeneo hayo ya kwa rangi ya bluu.

Kitanda kimetandikwa; kitanda ya chuma. Kuna kabati pembeni mwa kitanda. Kuna taa, kuna ukuta ambao ni wa kijani umeweza kupakwa. Kuna meza pale kando ambayo ina maua juu na pia kuna zulia ambayo ipo chini ya kitanda.

Hili ni jengo la shule, maeneo ya shule, maeneo ya bweni. Kuna vitanda vinaonekana pale vitanda ambavyo ni vya ghorofa. Vitanda hivi vina magodoro juu yake na godoro lina maua. Pale kuna kabati ambayo inaloonekana mbele ya vitanda hivi.

Hawa ni vijana wachanga walio katika umri wa kumi na tano hadi ishirini ambapo wameweza kutembelea katika eneo mlima longonot wakiweza kulekea kwenye tafrija flani na nyuma yao pana vichaka ambaye yanaweza kuonyesha kwamba kuna majani ya kijani kibichi ambapo hapo nyuma pia kuna mawingu yameananza kutanda ishara kwamba mvua karibu itakua inanyesha.

Wanafunzi wa shule ya upili au ya sekondari, wanaonekana wakiwa wanabarizi maeneo ya mlimani, wapo wengi kuna wanafunzi ni wanafunzi wa, jinsia tofauti tofauti kuna wa kike na pia kuna wa kiume, na eneo hili kwa nyuma pale panaonekana kuna mawingu ambayo yameweza kutanda vizuri, na wakiwa katika mlima huu wana uwezo wa kuweza kuona maeneo mengine kwa chini, vizuri.

Ni shuleni ambapo kuna mwanafunzi, wanafunzi wawili waweza kufika maeneo haya. Ni katika sehemu ya maonyesho, wako katika maonyesho. Mwanafunzi wa kwanza ni wa kike ambaye amevalia mavazi yake ambayo ina colour mbili, colour ya chini ni ya kijani halafu kwenye sketi yake ina colour mbili zenye mraba mraba. Halafu mwanafunzi wa kiume pia ameweza kuvalia suti nyeusi ikiwa na shati nyeupe.

Hapa ni shuleni na katika eneo hili ni eneo la maktaba. Kuna vitabu ambavyo vimeweza kupangwa katika safu, eneo hili, ni la kuweza kumwezesha yule ambaye angependa kupata, vitabu kwa ajiri ya kuweza kudurusu uharaka wa kuweza kuvipata kwa sababu vimepangwa kwa njia nzuri. Mvulana huyu, ama kijana huyu, yupo tayari kwa ajiri ya kuweza kupokea vitabu ambavyo huenda anahitaji kwa ajri ya kuweza kudurusu.

Watoto wachanga ambao ni wa kike wanaonekana wakiwa wameketi mezani huku wakielekezwa na mwalimu wao jinsi ya kuweza kufanya utafiti kutumia kemikali fulani kwenye chupa hizo. Mwalimu wao ameweza kuvalia nguo nyeupe na huku miwani.

Shule ya sekondari, wapo darasani, ni shule ya mseto, kuwa tunaona kuna wanafunzi wakike na wakiume. Hapo kwenye madawati yao, kwenye dawati juu, kwenye dawati moja ambayo mmoja ameweza kuweka karatasi juu. Na wengine wanasikiliza mwalimu makini anapofunza, darasa lenye limeweza kutunzwa vizuri . Na inaonekana kwamba madirisha yake yakona rangi ya kijani.

Eneo la jukwa watoto wa shule ya upili hapo jukwani kwa ajili ya kuweza kuigiza mchezo wa tamdhilia. Wameketi kwenye viti meza ipo mbele yao, juu ya meza kuna vitabu pembeni pia kuna kiti moja ambayo iko ipale nyuma yao pana pazia ambayo imeweza kurembesha jukwaa. kwa jukwaa mbele yao kuna pamba fulani ambayo imezekwa chini kwa ajili ya kuweza kurembesha jukwaa hii.

Eneo la shule. Ni shule ya upili katika maktaba. Mwanafunzi anaonekana akiwa ameketi kwenye kochi. Kochi yenyewe ni ya rangi nyeupe. Vitabu vimeweza kupangwa vizuri katika safu ya maktaba hii na kijana anaonekana akiwa anadurusu kitabu chake.

Wanafunzi wanajaribu kuwasilisha shairi ama onyesho fulani. Wameketi kwenye viti. Mbele yako kuna meza, kuna vita vipo juu, mbele yake kabisa kuna pamba ambazo zimeweza kuwekwa chini mzunguko wa mbele ya sakafu ya jukwaa.

Ni maeneo ya shule. Ni shule ya upili ya mseto. Ambao kuna wanadada na pia kuna wavulana ambao wako pale. Wapo uwanjani kwa ajili ya kuweza kuwa na michezo. Wameweza kufumbwa macho kwa kutumia kitambaa cha manjano. Katika uwanja huu wameweza kuzingirwa na miti aina tofauti, tofauti.

Mtoto mchanga akiwa na mzazi wake anajaribu kupatiwa elimu kupitia njia ya huenda kuna mchoro fulani ambayo ipo mbele yao, anajaribu kuelekezwa. Kwa nyuma pale kuna maktaba ndogo ambayo imeweza kuweka vitabu ambayo inawasaidia kuweza kupata masomo yao. Mtoto huyu huenda ni mtu mlemavu, anajaribu kuelekezwa jinsi ya kuweza kupata elimu yake.

Eneo la hadharani ambapo kuna vijana ama watoto wadogo wenye umri mchanga wanaonekana wakiwa kwenye viti vyao vya magurudumu huenda wameweza kukuja sehemu hii kuweza kupewe msaada ama kuweza kupatiwa elimu fulani jinsi ambavyo wanapaswa kuwa wanatunzwa katika hali yao ya ulemavu.

Mtoto mchanga yupo mezani ameweza kuonyesha tabasamu. Amefurahi kwa kweli, wa kike na mezani kuna vifaa vyake vya kuweza kuchezea ambavyo ni ya rangi ya aina aina. Kuna ya rangi ya zambarau, kuna rangi ya samawati, kuna rangi ya kijani. Zote hizi zinamwezesha kwa ajili ya kuweza kuwa na mandhari nzuri kwa ajili ya kuweza kufurahia mchezo wake.

Kuna wanadada wawili, mmoja mchanga mwingine mwenye umri umeweza kusonga. Ni ishara kwamba wanajaribu kutoa elimu kupitia kwa njia ya ishara. Mmoja huenda ni mlemavu wa kuweza kusikia, mwingine anajaribu kuwasirisha ujumbe kumwelekea huyu mwenzake.

Ni shuleni, ambapo wanafunzi wako katika madawati yao, ni watoto wachanga ambao wanapata masomo yao ya msingi, na wengi wengine wameweza kuvalia. Kuna mwengine ambaye ameweza kuvalia miwani na kuna mwanadada pia ambaye ameweza kuvalia sweta nyekundu, kuna mwingine amevalia sweta ya majano. Wote wameketi akiwa watulivu kwa ili ya kuweza kupata mafunzo.

Amwalimu akiwa na mwanafunzi. Tarakilishi ipo mezani. Mwanafunzi huyu anajaribu kuelekezwa jinsi ya kuweza kutumia tarakilishi hii. Na mwanafunzi huyu huenda hana uwezo wa kuweza kuona vizuri, ndio maana anaelekezwa na mwalimu huyu wake kwa ili ya kuweza kupata elimu kupitia kwa njia ya mtandao.

Mwanadada anaonekana akiwa anadurusu kitabu chake na mwanadada huyu ni mlemavu, kuwa ameweza kuketi katika gari lake la watu walemavu na nyuma yake, pia pana kioo ambayo ina ishara kwamba yupo katika huenda eneo la maktaba, kwa ajili ya kuweza kudurusu vitabu vyake.

Mwalimu na mwanafunzi wapo darasani ambapo mwanafunzi anajaribu kumsikiliza kwa makini sana mwalimu wake anapotoa maelezo. Ina maana kuwa huenda mwanafunzi huyo ana tatizo ya kuweza kusikia ndiposa ameweza kuweka kifaa hiki masikioni. Kwenye meza kuna chati ambayo imeweza kuwekwa hapo kwa ajili ya kuweza kumwelekezea mwanafunzi huyu. Mwalimu anajaribu kumpa maelezo akitumia lugha ya ishara.

Kuna wanadada wawili mmoja akiwa ni mchanga ,mwingine umri umeweza kusoma, huenda ni mwalimu anamwelekeza mwanafunzi. Na mwanafunzi huyu anaelekezwa kwa kutumia kompyuta mpakato ambayo imewekwa mezani kwa mwanadada huyu ambaye ana nywele ndefu.

Mwanadada ambaye ameweza kuketi katika kiti chake na meza mbele yake akiwa anajaribu kupiga chapa huenda kutumia kifaa chake na mbele yake kuna tarakilishi ambayo imeweza kuekwa mezani pale. Mwanadada mwenyewe hana uwezo wa kuweza kuona ni kipofu.

Mtoto akiwa na mwalimu wake, wanajaribu kudurusu vitabu. Amebeba karatasi fulani kuweza kumwonyesha mwanafunzi ili aweze kueleza kile anachokiona, na kwenye meza kuna karatasi kadhaa. Nyuma yao kuna vifaa vingine vya kuwasaidia masomoni.

Darasani, kuna mwanafunzi anayeonekana kuwa anapata masomo yake, mwanafunzi huyu ameketi, kwenye kiti cha magurudumu, mlemavu, na anaonekana kwamba anafurahia, ufundishaji ambao anaupata, mbele yake kuna kitabu ambayo ameweza kuichora vizuri, alafu pembeni pia pana viti ambavyo vinaonyesha kwamba kuna wanafunzi ambao huenda, wapo, tayari kwa ajili ya kuweza kufika kupita kupata masomo yao katika, darasa hii.

Mama akiwa na mtoto wake huenda yupo katika meza na kuna vifaa fulani ambavyo anatumia kwa ajili ya kuweza kumfundisha mtoto huyu mchanga. Mtoto mwenye ajafikia huenda hajafika umri wa miaka, mwaka mmoja lakini anajaribu kupatiwa elimu, elimu ya msingi.

Ni eneo la shule. Vijana wa jinisia tofauti tofauti wanaonekana kwa eneo hili, hasa kuna mmoja ambaye ni kipofu, ameshikilia kijiti chake kwa ajili ya kuweza kutembea na kuna mwingine ambaye amebeba tarakilishi mkononi. Huenda anapata elimu kwa njia ya mtandao au njia ya moja kwa moja.

Mzazi akiwa pamoja na mtoto wake, wapo mezani kwa ajili ya kuweza kupata elimu fulani na mwanafunzi huyu anajaribu kuweka rangi katika mchoro wake ambayo alikuwa amepatiwa. Mwanafunzi huyu ameweza kuketi katika kiti chake cha magurudumu. Ina maana kuwa, huenda ni mlemavu ama hana uwezo wa kuweza kutembea. Mama pia yupo pale kwa ajili ya maandalizi mengine.

Kijana mdogo ambaye hana uwezo wa kuweza kuona vizuri anapata elimu yake kupitia njia ya simu na ameweza kuweka kompyuta yake ndogo ya mpakato mezani akiwa na kifaa chake kwa masikio kwa ajili ya kuweza kusikiliza mafundisho ambayo yanaendelea katika simu yake hiyo.

Mtoto kijana mdogo ambaye ni kipofu anafundishwa kusoma kwa kutumia kitabu kwa ajili ya kipofu na kuna mwanamke ambaye amevaa miwani ambaye anajaribu kumuelekeza kupata elimu hiyo.

Eneo la shule maktaba inaonekana nyuma pale na vitabu zinaweza kuonekana pale nani shule ambayo niya watu walemavu na vijana hapa tunaona wanajaribu kudurusu vitabu vyao. Kijana huyu anaonekana hapa ni kipofu na mlemavu ambaye hawezi akaona lakini anajaribu kusoma akitumia kitabu chake ili kuweza kumwezesha kusoma vizuri.

Mtoto mdogo yupo kwenye kiti cha magurudumu, ishara kwamba ni mlemavu, yupo na mama yake au dada yake. Wanajariu kucheza wakitumia vifaa vya kucheza ,kuonyesha sura za tabasamu wote wawili na maeneo haya ni maeneo ya nyumbani.

Vijana wawili, wenye umri wa karibu miaka mitano na saba hivi, wanajaribu kujifunza lugha ya ishara mmoja huenda anaelewa lugha ya ishara mwingine anajaribu kufunza yule mchanga. Wapo sebuleni, wameweza kutilia wakiwa na nyuso zenye furaha kuonyesha mawasiliano yao yako kwa njia nzuri.

Wanafunzi, wanajaribu kufunzwa, na mzazi, huenda ni mwalimu. Nyuma yao kuna maktaba ya vitabu, mbele pembeni kuna, meza, kwa ajili ya kusoma. Mbwa, yuko pamoja na wao.

Kuna mlemavu ambaye anajaribu kusoma, akitumia kifaa kwa ajili ya wale ambao hawana uwezo wa kuweza kuona, kusoma kile ambacho kimeweza kuandikwa na kuweza kuuwasilisha ili kuweza kupata ujumbe uliopo.

Eneo la shule , kuna mwalimu na mwanafunzi . Ni eneo la shule ya watu walemavu , kijana mdogo yupo katika kigari kidogo hicho kwa ajili ya watu walemavu . Mwalimu anajaribu kumwelekeza akitumia, akiwa amebeba kalamu, kuna kitabu kiko mbele juu ya meza. Na chati pia zimeweza kubandikwa kwenye ukuta nyuma yao.

Shule ya wanafunzi walemavu. Kijana yupo pale kwenye meza na karatasi hapo mezani, kuna vitabu wanajaribu kuzungumza kwa lugha ya ishara na mwanafunzi huyu na mwanafunzi mwingine.

Kijana mdogo mwenye umri mchanga anapata elimu ya msingi kupitia njia ya mtandao. Ana tarakilishi yake ya kupakata ambayo ipo mezani. Alafu nyuma yake kuna mchoro ambao umeweza kuashiria vibonzo na miti imeweza kuchorwa kwenye ukuta nyuma yake.

Mwanaume mmoja akiwa na vijana wanne walemavu wako na miguu ambayo ya kuchomekea, miguu bandia, wako tayari kwa ajili ya huenda mazoezi na wanaonekana kuwa wenye tabasamu sana.

Hawa ni wanafunzi. Wanafunzi wachanga. Wamevalia sare za shule na kuna moja ambaye ameketi kwenye kiti cha magurudumu. Wengine wamesimama pembeni. Kuna mmoja ambaye ni msichana, wengine ni wavulana, wapo pamoja na huyu ambaye ni mlemavu

Wanafunzi wapo darasani. Wanafunzi wawili wa shule ya msingi. Wanafunzi hawa wanajaribu kuasiliana kwa lugha ya ishara. Kuna mmoja ni kiziwi ama wote wanaweza kujifunza lugha ya ishara. Mbele yao kuna ubao, wamekalia juu ya dawati, na mbele ya dawati hilo kuna meza na kiti na chokaa.

Watoto wapo wanacheza chini kwa pamoja, watoto walemavu ambao tunaona wana miguu ya bandia. Kuna mpira mbao uko nyuma ya mtoto mmoja na mwingine wana besheni amabayo wanachezea wameketi chini kwenye zulia ambayo imeweza kuwekwa chini vizuri.

Masomo yanaendelea katika eneo hili. Kuna mwandada ambaye amekalia kiti chake cha magurudumu anapata elimu kutoka kwa yule mwanaume ambaye amesimama pale mbele. Wamevalia mavazi ya bluu ishara kwamba ni elimu ambayo inatolewa kwa ajili ya watu walemavu.

Mwanafunzi mlemavu ameeka mguu wake bandia pembeni. Kuna kifaa chake cha kutembelea. Kuna vitanda kwa ajili ya wanafunzi. Ni Bweni, kuna godoro na kuna blanketi kwenye vitanda.

Kijana yupo katika eneo la shule na kuna viti ambavyo vimeweza kumzingira. Kijana mwenyewe anajaribu kupitia kitabu chake kwa ajili ya ni kitabu kinachotumiwa kwa ajili ya walemavu. Kipofu anasoma kitabu hicho kwa ajili ya kuduhusu masomo yake.

Huyu ni mhadhiri, yuko pamoja na mwanafunzi. Anajaribu kueleza wazo lake kwa lugha ya ishara, ni somo la ishara ambao wote wanajaribu kueleza, kile ambacho anakijua binti yule anaeleza kwa lugha ya ishara ,alafu kuna vijana wameketi pale nyuma kwenye viti, viti vyenyewe ni vyekundu.

Mama na mtoto, mtoto ni mchanga sana. Anajaribu kupata mafundisho ya elimu kutoka kwa mmoja, mama yake. Anafundishwa ni masomo ya msingi ambapo ameketi sakafuni na kalamu yake , ana karatasi kwa hali ya kuweza kuandika.

Kijana ambaye ni mlemavu hana mikono, anatumia mdomo kwa ajili ya kuweza kuandika , kuna kalamu ipo mdomoni pia kitabu kipo mbele yake na anaandika, pia ameweza kulala chini kwenye sakafu ili aweze kupata uwezo wa kuweza kuandika kwa njia iliyo nzuri akiwa amevaa shanga kwenye shingo yake.

Mwanaume anaonekana yupo kwenye kiti cha magurudumu ambaye ni mlemavu. Ako na simu yake ya mkononi kuna rukono. Ako na kitabu mkononi anajaribu kudurusu huenda anafanya utafiti. Tarakilishi yake ya kupakata ipo mezani, na pia kuna kinywaji ambacho kipo mezani. Pia kuna kochi ambayo iko upande wake wa kulia.

Ni eneo ya shule, shule ya watoto walemavu. Kuna kijana ambaye yupo pale, yuko katika baisikeli yake ya magurudumu kwa ajili ya watu walemavu. Kuna mwalimu ambaye ni wa kike anajaribu kumuelekeza jinsi ambavyo anaweza kufanya. Kuna wanafunzi wengine ambao pia wako upande ule mwingine kwa ajili ya kupata elimu.

Mwanadada anaonekana akiwa mezani wapo wengi na kuna mwana dada ambaye amevalia barakoa yupo katika tarakilishi yake ya kupakata ni mlemavu yuko katika kiti chake cha magurudumu. Ameweka begi yake nyuma kwenye kiti hicho. Kuna wengine maeneo yale pia wanajaribu kusoma ama kudurusu vitabu vyao.

Mwanafunzi yupo mezani ni mwanafunzi mlemavu, anapata elimu, anasoma ni kipofu anatumia kitabu kwa ajili ya asiyoweza kuona, na mbele yake kuna viti ambavyo zimeweza kuzingira pale akipata kudurusu kitabu chake kwa ajili ya kipofu.

Mwanadada anaonekana kwamba anawasiliana na mwingine kupitia mtandao huenda anajifunza, huku akitumia lugha ya ishara, nyuma yake pana vitabu vikiashiria ni sehemu ya maktaba ambapo anapata masomo yake, pembeni kuna kalamu ambazo ziko pale kwenye meza kuna vitabu, anapata masomo yake kupitia kwa njia ya utaniti ijapokuwa ni mlemavu wa kusikia.